Nguzo ndefu ya umeme ambayo imetengenezwa kwa zege ikiwa pamoja na transifoma ndogo ya umeme, huku nyaya zingine zikipita kwa pembeni ikiwa moja wapo njia ya kusambaza nishati hiyo kwa watu.

Katika kiwanda hiki cha kuchakata taka, mashine kubwa ya rangi ya buluu inaendesha mradi wa kuchakata taka. Huku kukiwa na rundo kubwa la taka zilizokata, na kupangwa kwenye mtindo wa kisasa ambapo sehemu ya mashine imejaa taka.